Hili ni soko kubwa, kuna watu wengi huku ndani. Wanawake kwa wanaume wameketi wengine wakiwa wamesimama. Kuna vitu tofauti vinauzwa humu ndani.

Mwanamke ako ndani ya jumba ambalo ni duka kubwa ya kuuza vitu vya aina tofauti. Ameshikilia mashine yenye haswa hutumika kuweka au kupimia mafuta ya kupika.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu yenye iko na matawi mingi na nyasi yamemea huku ndani na yote ni rangi kijani kibichi.

Ndani ya uwanja huu kuna magari ambayo yamepangana kwa utaratibu, kunayo nyeupe na hata nyeusi. Yqnaweza kuwa ni ya kuuzwa kwa kuwa zinakaa mpya sana.